Mwanaume aliye na ulemavu wa miguu, amekalia kifaa chake huku anapiga ndondi gunia lililoshikwa na mkufunzi wake aliyevalia magwanda rasmi ya kupiga zoezi.

Mwanamke anayeshiriki katika michezo ya maji wa timu ya wanawake ya Kenya anatia ustaarabu ili kupata medali kutokana na michezo hii.

Wachezaji watimu ya wanaumu wa nchi ya kenya ambao ni walemavu, wamesimama katika mistari miwili mbele yao mipira miwili imewekwa huku wanaonekana wakiwa na furaha.

Wanariadha walio na ulemavu wa macho yaani, vipofu wameshikiliwa na wanawake wawili katika mbio ilikuweza kuwaelekeza njia na kuwafikisha katika tamati.

Tarakilishi ilio ekelewa juu ya meza nyeupe huku raya Kadha zikipita ambazo zinawekwa kwenye stima ili tarakilishi hii iwake.

Wanariadha wa timu ya Kenya ambao ni wanaume walemavu baada ya kushiriki katika mashindano na wasaidizi wao wana furaha sana ambapo wanaweza kupata chakula chao cha kila siku.

Mchezaji wa timu ya Kenya ya wanaume ambaye ni kipofu, anashiriki katika michezo ya riadha kwa jina Kimani na msaidizi wake aliyevalia nguo iliyoashiriwa na nambari sitini na saba.

Posta iliyo rangi ya kijani, huku maandishi yake yameandikwa kwa rangi nyeusi. Yanaonyeshana maelezo ya mwelekeo. Ofisi iko upande wa kushoto, mwa shule hio.

Jengo linaloonekana kuwa shule lililo na madarasa mbalimbali na michoro iliyochorwa kwenye kuta zake kwa mfano bendera.

Kitabu katika ukurasa wa sabini na tisa ulioandikwa katika lugha ya kiswahili inaonyesha picha mbalimbali kama ile ya lori liliyo beba mchanga gari la moshi linalo pita kwenye reli na baiskeli ambalo limebeba mizigo.

Katika darasa ulioandikwa mada ambayo ni tarehe ishirini na nne mwezi wa pili ,mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Swali likikuwa, Samweli aliitwa mara ngapi na Mungu?

Timu wa wachezaji ya wanaume ambayo ni ya walemavu, timu moja imevalia jezi ya rangi nyeupe na ya kijani huku nyingine ikiwa imevalia jezi ya rangi ya nyekundu na nyeupe wanaonekana kushiriki katika kandanda.

Karatasi iliyo bandikwa kwenye ukuta ya rangi nyekundu na nyeupe inaonekana kuonyesha saa ambayo inatumika kufunza wanafunzi. Pia kuna picha ya sungura inayo tumika kuelimisha wanafunzi kuhusu aina za wanyama.

Mkimbizi aliye mwanamke ana ulemavu kwa kuwa hana uwezo wa kuona. Ameshikilia kamba ambayo inatumika na mwelekezi wake ambaye hana ulemavu ili waweze kushiriki katika mashindano ya riadha.

Timu ya wachezaji wa Kenya waliovalia nguo za nyekundu, kijani na nyeusi wameshikilia cheti kubwa cha maandishi ya Kenya milele, huku mmoja wao akiwa mlemavu kana kwamba hana uwezo wa kutembea.

Kitabu cha lugha ya kiswahili katika ukurasa wa mia moja na sabini unawaeleza wanafunzi kuhusu jinsi ya kutumia jina hiki na hivi. Inawapa mifano mbalimbali kama vile hiki ni kiatu, kiatu hiki ni kibaya.

Tunamuona Nancy mkimbizi wa marathoni ambaye ana ulemavu akiwa ameshikilia bendera ya kenya. Kando ya mwanaume pia ambeya anaonekana ni mchezaji au mwanariadha.

Kibao kilichoandikwa na rangi ya nyekundu kuashiria dharura ya kwamba, mgeni yoyote anayehudhuria hii shule anapaswa kupita katika ofisi kwanza, ili aweze kupewa maagizo kutoka hapo. Hivyohivyo, kuna matawi au maua yaliyopandwa.

Kitabu cha darasa la pili la lugha ya kizungu la ina limeandikwa na maandishi ya kijani na blue na michoro ya maua mbali mbali.

Kitabu cha lugha ya kifaransa la kidato cha nne kilicho na maandishi ya bluu na nyekundu kinachoashiriwa na watoto wanaoruka kamba wakiwa watatu, kijana yupo katikati na wasichana kando na kando.

Timu ya wachezaji wa Kenya ya wanawake na wanaume wanaonekana kutembea huku wamevalia nguo nyekundu na kofia nyeupe ili kuashiria umoja au uzalendo wa taifa lao.

Kilishi hutumika kuelimisha wanafunzi, au watu mbalimbali kwa huduma za mitandaoni. Pia vinatumika kuweka rekodi ya haraka na ambazo hazitasahaulika.

Tarakilishi mbili ambazo zinaonekana kuzimwa kwa maana hazitumiki. Zimeekelewa juu ya meza nyeupe ambazo zina vifaa mbalimbali vya kutumika katika tarakilishi hii.

Meza nyeupe iliyo na tarakilishi aina ya del na vibonyezi vibonyezi, pia kuna viti vyeupe vilivyowekwa ili watumizi wapate kuketi wanapotumia tarakilishi hizi.

Viti vingi vilivyowekwa katika darasa, ambapo wanafunzi wanapohudhuria masomo yao wanapata kukaa chini na kuandika bila kusumbuka. Yanaonekana kuwa ya rangi nyeusi.

Wanariadha walio katika mbio ili kupata medali wako na majina mbalimbali kama vile Kimani na Santos wanaonekana kuwa na ulemavu hivi kwamba ni vipofu. Wanaonekana kuwa wametia bidii katika mbio hizi huku wakiwa na mwelekezi ambaye hana ulemavu huu.

Shelf iliyovaliwa kwenye ukuta ya rangi nyeupe, inaonekana kuwa na vitabu na chupa inayotumika kuhifadhia chai. Kando yake kunaonekana kuwa na chati iliyo na maandishi yasiyojulikana.

Karatasi ya mtihani ya somo la bibilia ambalo limeandikwa kwenye lugha ya kizungu na maswali ya fuatayo kwa mfano bibilia ni vitabu vingapi? Mungu alitengeneza jua siku gani?

Tarakilishi ya nyeusi iliyozimwa ambayo ni ya kampuni ya Dell imewekelewa juu ya meza na haitumiki na yeyote. Pia kando yake kuna karatasi la nyekundu.

Walemavu walio na ulemavu wa mguu mmoja wanaonekana kushiriki katika mchezo wa kandanda. Inaonekana kuwa wanatumia mguu mmoja kupepeta mpira.

Wanawake na wanaume waonekana kuwa wamevalia mavazi ya rangi nyekundu, kijani na pia nyeusi, kuashiria bendera ya Kenya waliyoishikilia. Wanaonekana kuwa katika mahudhurio ya riadha.

Mwanamke huyu ambaye ni mlemavu, anashiriki katika mchezo ya urushaji mikuki. Anaushika mkuki huku akisaidiwa na mwenzake ambaye ameshikilia kifaa chake au kigurudumu chake.